Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa, ambapo mimea inachukuliwa na kuzalishwa bila kutumia udongo, badala yake mizizi huchukua maji ya virutubishi yanayopitishwa kwa njia ya mabomba ili kuiwezesha kunawiri na kustawi kwa mimea hiyo.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo bali badala yake hutumika maji yenye virutubishi yanyopitishwa kwa njia ya mabomba. Sehemu hiyo imeezekwa paa la plastiki inayokinga mimea hiyo kutokana na Hali ya anga Bali hupitisha mwangaza pekee yake.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo, mbali badala yake, hutumia maji yenye virutubishi yanayopitishwa kwa njia ya mabomba yanayohitajika kwa ukuaji wa miti au mimea, ikiwemo, mboga, matunda, maua, na mengineyo.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo, mbali badala yake, hutumia maji yenye virutubishi yanayopitishwa kwa njia ya mabomba. Sehemu hio imeezekwa paa la plastiki, linalokinga mimea hio kutokana na hali ya anga, bali kupitisha mwangaza pekeake.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa, ambapo mimea inakuzwa, bila kutumia udongo, mbali badala yake hutumia maji yenye virutubishi yanayopitishwa kwa njia ya mabomba kwenye mizizi ya mimea hiyo inayoifanya imenawiri, na kukua vizuri.

Hiki ni kiwanda cha kilimo cha kisasa ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo bali badala yake, hutumia maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji wa miti au mimea ikiwemo maboga, matunda, maua na mengineyo.

Hii ni mbinu ya mfumo wa ukulima wa kisasa ambapo mimea inakuzwa na kuzalisha bila kutumia udongo. Badala yake hutumia maji yenye virutubisho vinavyo hitajika yanayo pitishwa kwa njia ya mabomba hadi kwenye mizizi na kufanya mazao hayo kuwa bora na kunawiri vizuri.

Hii ni sehemu ya uzalishaji wa Kilimo cha mboga kwa njia ya maji. Una mistari ya mifereji ambapo aina ya mimea kama aina ya saladi na mingineyo imepandwa bila kutumia udongo bali maji ya virutubisho kupitishwa moja kwa moja kwenye mizizi hiyo.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo bali badala yake hutumia maji yenye virutubishi yanayopitishwa kwa njia ya mabomba yanayohitajika kwa ukuwaji wa miti au mimea hiyo ikiwemo mboga, matunda, maua na mengineyo.

Huu ni ukulima wa kisasa unaoambatana na tuneli kubwa ya plastiki inayoweza kuzuia mazao hayo kutokana na hali ya hewa bali kuruhusu mwangaza kupita upande wa ndani. Mimea imefungwa na kamba ili kuielekeza ipande upande wa juu badala ya kutapakaa kwenye mchanga.

Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo bali badala yake hutumia maji yenye virutubishi yanayopitishwa kwa njia ya mabomba. Sehemu hiyo imeezekwa pala plastiki linalokinga mimea hiyo kutokana na hali ya anga bali hupitisha mwangaza peke yake.

Huu ni mfumo wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo bali badala yake kutumia maji yenye virutubishi, vinavyohitajika kwa ukuaji wa miti au mimea ikiwemo mboga, matunda, maua na mengineyo.

Huu ni ukulima wa kisasa ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo bali badala yake hutumia maji yenye virutubisho yanayopitishwa kwa njia ya mabomba. Ni mfumo muhimu kwa sababu unahifadhi mazingira.

Hii ni mbinu na mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo mimea inakuzwa na kuzalishwa bila kutumia udongo, badala yake kutumia maji yenye virutubisho vinavyohitajika yanayopitishwa kwa njia ya mabomba adi kwenye mizizi na kuyafanya mazao hayo kua bora na kunawiri vizuri.

Hili ni eneo la shamba la kilimo cha kisasa. Kuna miundo ya tuneli kubwa iliyojengwa kwa plastiki inayokinga mazao haya dhidi ya hali ya hewa. Mfumo huu unaonyesha kuwa teknolojia na ubunifu imetumiwa katika kuongeza na kukuza mimea.

Hii ni sehemu ya shamba kubwa linalihusika na ukulima na uzalishaji wa mboga mboga hususan kole au kabeji. Hali ya hewa na rotuba katika eneo hili inaonekana kuwa nzuri kutokana na unawiri kwa mimea hiyo. Kwa mbali wapo watu wanaonekana kushughulikia ama kuchuma mboga hizo.

Hiki ni kipande cha arhdi kinachotumika na masuala ya ukulima wa kisasa ambao unajumuisha umwagiliaji wa maji kutumia mabomba. Imejengwa kwa tuneli ya plastiki inayozuia mimea hiyo kutokana na hali ya hewa bali kuruhusu mwangaza peke yake kupita.

Hiki ni kilimo biashara cha ufugaji wa kuku. Wapo vifaranga wengi wa rangi tofauti tofauti ikiwemo weupe na weusi. Pia vipo vyombo vya kunyweshea maji vilivyowekwa kwa juu ya sakafu ambapo vifaranga hawa hupitia wanapokuwa na kiu.

Hili ni eneo la shamba la kilimo cha kisasa. Kuna miundo ya tuneli kubwa iliyojengwa kwa plastiki inayokinga mazao hayo dhidi ya hali ya anga. Mfumo huu unaonyesha kuwa teknolojia ya ubunifu imetumiwa katika kuongeza rotuba ya mimea hiyo.

Hii ni eneo ama jengo kubwa lenye mataa ya umeme yanayoingiza mwangaza upande wa ndani linalohusika na kilimo ya biashara ya ufugaji wa kuku. Wako vifaranga wengi wadogo weupe wanaofugwa sehemu hii.

Hili ni eneo la shamba la kilimo cha kisasa. Kuna miundo la tuneli kubwa iliyojengwa kwa plastiki inayokinga mazao hayo dhidi ya hali ya hewa. Mfumo huu unaonyesha kua teknolojia na ubunifu zimetumiwa katika kuongeza na kukuza mimea hio.

Huu ni ufugaji wa kuku kwa njia ya kisasa. Kuna banda kubwa lililojengwa kwa mbao na chuma likiwa limejaa mamia ya kuku weupe. Ndani kuna mipangilio ya vyombo vya chakula na maji zikiwekwa kwa mistari ili kuhakikisha kuku wote wanapata chakula na maji kwa urahisi.

Hili ni eneo la shamba la kilimo cha kisasa. Kuna miundo ya tunnel kubwa iliyojengwa kwa plastiki inayokinga mazao hayo dhidi ya hali ya hewa. Mfumo huu unaonyesha kuwa teknolojia na ubunifu vimetumika katika kuongeza na kukuza mimea.

Hiki ni kilimo biashara cha ufugaji, wapo kuku wakubwa wenye rangi nyeupe wenye kuonekana kunenepa na kunawiri sana. Pia vipo vyombo vya kunyeshea maji vilivyowekwa juu ya sakafu ambapo kuku hao hupitia na kunyua maji wakati wakiwa na kiu.

Hiki ni kipande cha ardhi kinachohusika na maswala ya ukulima na uzalishaji wa nyanya. Mimea imenawiri vizuri kwasheria ubora wa ukulima huo. Zipo nyanya zenye rangi ya kijani ambazo hazijaiva ilhali zipo zingine ni rangi nyekundu zilizoiva na kuonyesha utayari wa matumizi.

Hii ni sehemu ya kiwanda au kituo cha kusindika matunda hasa nyanya. Kuna wafanyakazi wengi wamevaa sare ya rangi ya samawati na wanavifuniko vya kichwa ili kuzuia usindikaji wa uchafu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji uliojengwa chini ya ardhi katika eneo lenye udongo mwekundu. Yapo mabomba madogo yaliyounganishwa kwenye mabomba makubwa yanayotumika kunyunyizia mimea hiyo hasa wakati wa mvua chache au msimu wa ukame.

Hiki ni kipande cha ardhi kinachotumika kwa masuala ya ukulima wa kisasa wa umwagiliaji. Yapo mabomba kadhaa ambayo yanatumika kupeperusha maji kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa kasi sana. Mimea inaonekana kunawiri vizuri.

Hiki ni kipande cha ardhi kinachotumika na maswala ya ukulima. Kuna mabomba ya maji yanayotumika kunyunyizia mimea hiyo, ili kuhakikisha uzalishaji wa vyakula wakati wa kiangazi ama msimu wa mvua chache.

Huyu ni mkulima aliyeko shambani.,mkulima anaonekana kutengeneza ,mifereji ambayo inatumika kunyunyizia maji ,mifereji hii Huwa inanyunyizia maji wakati wa ukame ili mimea Bado iendelee Kunawiri vizuri. Tumieni maji vizuri ili tukuze mimea yetu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji. Yapo mabomba madogo ambayo yameweza kuwa sehemu ya mchakato huo, yanayochukua maji kutoka katika chanzo karibu na eneo hilo na kuyasambaza katika mitaro ya matuta iliyochimbwa. Ni mbinu bora ya uzalishaji hasa wakati wa mvua chache ama msimu wa ukame.

Huu ni ukulima wa unyunyiziaji ambapo hutumika kukuza na kuzalisha mimea wakati wa mvua chache ama msimu wa kiangazi . Yapo mabomba yanayotoa maji kwa kasi sana yanayoweza kufikia mimea iliyoko sehemu tofauti tofauti kwenye bustani hili ama shamba.

Hiki ni kipande cha ardhi kinachotumika na maswala ya ukulima. Kuna mabomba ya maji yanayotumika kunyunyizia mimea hiyo hasa wakati wa mvua chache ama msimu ya kiangazi. Mimea imeonekana kunawiri sana ishara ya ya kwamba mfumo huu ni wenye manufaa mengi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji. Yapo mabomba ambayo yanaweza kuwa sehemu ya mchakato huu yanayochukua maji kutoka katika chanzo karibu na eneo hili na kuyasambaza katika mitaro ya matuta iliyochimbwa. Ni mbinu bora ya uzalishaji hasaa wakati wa mvua chache ama msimu wa ukame.

Huu ni ukulima wa unyunyiziaji ambapo hutumika kukuza na kuzalisha mimea wakati wa mvua chache ama msimu wa kiangazi. Lipo bomba kubwa linalotumika kusambaza maji katika sehemu tofauti tofauti za shamba hilo. Ipo mimea aina ya mahindi inayoonekana kunawiri sana.

Hiki ni kipande cha ardhi kinachotumika na masuala ya ukulima. Kuna mabomba ya maji yanayotumika kunyunyuzia mimea hiyo haswa wakati wa mvua chache ama msimu wa kiangazi. Wapo watu watatu wanaoonekana kushirikiana katika mchakato huo.

Hiki ni kipande cha ardhi kinachotumika na masuala ya ukulima na uzalishaji wa nyanya. Kuna mabomba ya maji yanayotumika kunyunyizia mimea hiyo ili kuhakikisha inanawiri hasa wakati wa mvua chache ama wakati wa jua kali.

Huu ni mfumo wa umwagialiji wa kisasa unayotumia mapomba , ambayo yamepangwa kwa madhumuni ya unyunyisaji wa mashamba au bustani ilikusaidia kuendeleza au kulinda mimea na mazao kuhakikisha yanakuwa au kuzalisha mafuno bora hata msimu wa mvua chache au kiyangazi.

Hiki ni kipande cha ardhi kinachotumika na masuala ya ukulima. Kuna mabomba ya maji yanayotumika kunyunyizia mimea hiyo hasa wakati wa kiangazi ama wakati wa mvua chache. Kuna rangi ya kijani iliyosheheni kwenye shamba hilo kuashiria kuwa mimea imenawiri vizuri.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji. Yapo mabomba ambayo yanaweza kuwa sehemu ya mchakato huu yanayochukua maji kutoka katika chanzo karibu na eneo hili na kuyasambaza katika sehemu zingine za shamba. Ni mbinu bora ya uzalishaji hasa wakati wa mvua chache ama msimu wa ukame.

Hiki ni kipande cha ardhi kinachotumika na maswala ya ukulima. Kuna mabomba ya maji yanayotumika kunyunyizia mimea hiyo hasa wakati wa mvua chache ama msimu wa kiangazi. Mimea imenawiri sana ishara ya kwamba mfumo huu ni wenye manufaa mengi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji yapo mabomba ambayo yanayoweza kuwa sehemu ya uchakato huu yanayochukua maji kutoka katika chanzo karibu na eneo hilo na kusambaza katika mitaro ya matuta yaliyoshimbwa. Ni mbinu bora ya uzalishaji hasa wakati wa mvua chache ama msimu wa ukame.

Hiki ni kipande cha ardhi kinachotumika na maswala ya ukulima. Kuna mabomba ya maji yanayotumika kunyunyizia mimea hiyo hasa wakati wa mvua chache ama msimu wa kiangazi. Katikati upo mti mkubwa ulioweza kuweka kivuli katika eneo hilo.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, unaotumia mabomba ambayo yamepangwa, kwa madhumuni ya unyunyiziaji wa mashamba, au bustani ili kusaidia kuendeleza, na kulinda mimea au mazao kuhakikisha yanakuwa, na kuzalisha mavuno bora hata msimu wa mvua chache, ama kiangazi.

Huu ni ukulima wa unyunyuziaji ambao hutumika wakati wa mvua mchache au msimu wa ukame kuna bomba kubwa lililolazwa kwenye mtaro ili kupitisha maji mengi kisha mabomba madogo yameunganishwa ambayo hupeleka maji kwenye mimea hio

Hiki ni kipande cha ardhi kinacho tumika na maswala ya ukulima. Una mabomba ya maji yanayotumika kunyunyizia mimea hiyo hasa wakati wa mvua chache ama msimu wa kiangazi. Mimea imenawiri sana ishara ya kwamba mfumo huu ni wenye manufaa mengi.